Mashine yakisasa ambayo inafanya kazi pasipo kuwa na muhudumu ikitoa huduma za kibenki masaa yote, inasehemu ya kuingiza kadi ya benki kisha kuandika neno siri ndipo skrini itakuonyesha huduma zinazopatikana ambapo mteja atachagua huduma anayoihitaji.

Bango la tangazo ya benki ya ECOBANK likimuonesha kijana akiwa na nyuso ya tabasamu, ameshikilia simu janja. Kukiwa na maandishi yanayoonesha kuwa, unaweza kufungua akaunti ya benki na kulipia bidhaa kwa kutumia simu ya mkononi.

Mteja akiwa anakabidhi fedha kwa muhudumu aliye ndani ya benki kwa kupitia sehemu ndogo iliyopo chini ya dirisha kilicho na kioo kigumu kwa ajili ya usalama.

Bango ambalo lina tangazo la benki ya "ABSA" likimuonyesha mdada aliyeshikilia fedha mkononi likiwa na maandishi ya rangi nyeupe, ambayo yanaonyesha huduma zinazopatikana kama vile kutoa pesa, kuweka pesa, kulipia bidhaa kwa kutumia wakala wa "ABSA" anayepatikana sehemu ulipo.

Baa yenye mazingira masafi ikiwa na meza ya duara na viti vya masofa, pia kukiwa na sehemu ya kaunta iliyo na chupa zilizo na vilevi, ambazo zimehifadhiwa katika rafu za vioo.

Kundi la wanawake waliopendeza wakiwa ndani ya baa wakipata vinywaji mbalimbali ambavyo vipo juu ya meza vya kilevi. Sehemu ya kaunta ikiwa na rafu za vioo zilizo na vinywaji pamoja na majokofu ya kuhifadhia vinywaji hivyo.

Mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wapo baa wakicheza mziki, huku wakinywa vinywaji vya vilevi, pia kukiwa na kaunta yenye vilevi vilivyopangwa katika rafu za chuma pamoja na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa juu, pamoja na urembo unaopendezesha sehemu hiyo.

Kundi la watu wa kike na wa kiume wakiwa wamevaa mavazi ya kupendeza wakiwa ndani ya baa wanacheza muziki, wengine wakipata vinywaji au vilevi, kukiwa na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa juu.

Baa nzuri na ya kisasa, ambayo ina masofa madogo yanayokaliwa mtu mmojammoja, meza ambazo zina chupa za vinywaji vya kilevi pamoja na sehemu ya kaunta yenye viti virefu na vilevi ambavyo vimepangiliwa katika rafu za vioo.

Kijana wa kiume ambaye ni muhudumu wa baa akiwa katika eneo la kaunta akichanganya vinywaji mbalimbali vya vilevi na kuviweka katika kikombe kilichopo katika juu ya meza refu, huku kukiwa na chupa zingine za vinywaji zilizopangiliwa kwenye rafu za chuma.

Magari ya aina mbalimbali moja likiwa la rangi nyeupe lenye uwezo wa kubeba watu wanne likiwa katika eneo lenye uwazi la maegesho ya magari, ambapo linauzwa au kukodishwa.

Magari makubwa aina ya Kosta yakiwa yamepangana katika mistari iliyonyooka, yote yakiwa ya rangi nyeupe, yapo katika sehemu ya uwazi ambapo yanauzwa.

Gari zuri likiwa limefunguliwa mlango upande wa dereva, ambapo kuna vitu mbalimbali kama vile msteringi wa kukatia kona, sehemu za kukanyagia breki na mafuta pia kukiwa na mshale unaonesha mwendo kasi pamoja na ujazo wa mafuta.

Magari mawili ya rangi nyeusi yaliyotengenezwa na kampuni ya hyundai, yakiwa katika jengo lenye uwazi mkubwa katika sehemu ya maegesho ya magari, kukiwa na meza ndogo iliyo na kompyuta mpakato katika meza hiyo.

Magari mawili ambayo yanauwezo wa kubeba watu wa nne yenye rangi ya kijivu yakiwa katika jengo, ambalo lina uwazi mkubwa la maegesho ya magari ambapo magari hayo yanauzwa.

Magari matu ya aina moja yote yakiwa ya rangi nyeusi, yamepangiliwa katika mstari katika eneo lenye uwazi mkubwa ndani ya uzio wa ukuta, magari hayo yakiwa yanauzwa.

Magari ya aina na rangi tofauti tofauti yakiwa yamejipanga katika mstari ulionyooka ndani ya jengo kubwa la maegesho ya magari ambapo magari hayo yanauzwa au kukodishwa.

Gari ambalo limefunguliwa milango, katika upande wa dereva kukiwa na viti viwili nana vifaa mbalimbali vinavyotumika katika uendeshaji wa chombo hicho, kama vile gia, stelling wa kukatia kona, sehemu za kukanyagia mafuta pamoja na breki, pia kukiwa na mshale unaonyesha mwendokasi pamoja na ujazo mafuta.

Magari makubwa matatu ya rangi nyeupe yakiwa katika jengo lililo na uwazi mkubwa katika maegesho ya magari, ukiwa na meza ndogo iliyo na chupa ya maji ya kunywa pamoja na magazeti ya kukusomea. Magari hayo yakiwa yanauzwa au kukodishwa.

Chombo kidogo chenye muundo wa ndoo, kikiwa kina mfuniko uliotobolewa juu ambacho kimeandikwa sadaka na zaka kwa maandishi ya kingereza, kinachotumika kupitishwa makanisani kwa ajili ya kuhifadhia sadaka au michango mbalimbali ya kifedha.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika kibaraza cha duka lilio na mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma ndani kukiwa na meza yenye vikombe, ambapo duka hilo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine mbili za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo ndani yake kukiwa na bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kigitali iliyo na vitufe vinavotumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa , pamoja na skrini ya kidijitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unahitaji.

Duka dogo ambalo lina mlango mpana, ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokua na mhudumu. Bali mteja huingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji, kupitia katika vitufe vyenye namba. Ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo, huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa; ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mtoto akiwa anachagua bidhaa anayohitaji ambayo ni maziwa yaliyohifadhiwa katika madumu, paketi zilizotengenezwa kwa karatasi ngumu na kuoangwa karika rafu za chuma.

Duka dogo lililopakwa rangi ya bluu katika sehemu kubwa likiwa na mlango mpana, uliotengenezwa kwa chuma ambapo ndani kuna meza ndogo yenye madumu yaliyo na maziwa ambayo yanauzwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika katika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa na skrini yake digitali yenye vitufe ambavyo vinatumika kuongeza ujazo au kiasi unachokihitaji, ambapo kuna bomba linatiririsha maziwa, liliyomo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa inadirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pamoja na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa na dirisha pamoja na mlango uliopo wazi. Ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotoririsha maziwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nje ya duka ambalo lina mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia chuma na vioo wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo yanapatikana katika duka hilo.

Kijana wakike akiwa amesimama nje ya dirisha la duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na ng'ombe akiwa anapokea chupa kutoka kwa mhudumu ambayo imejaa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo vina namba inayotumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, ambapo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba ambalo linatiririsha maziwa kwenye jagi la mteja.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa imefunguliwa mlango ndani kukiwa na chumba kidogo kilichotengenezwa kwa chuma, ambacho kinahifadhi maziwa pamoja na feni inayozunguka kuleta ubaridi ndani ya mashine hiyo.

Mashine mbili na za kisasa za kieletroniki zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, ambalo hutiririsha maziwa pembeni kukiwa na vitufe vyenya namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Msichana akiwa anapata huduma ya maziwa kutoka katika mashine ya kisasa, ambapo anabonyeza vitufe vyenye namba, ili kuingiza ujazo anaohitaji, ndipo bomba lianze kutiririsha maziwa kwenye kopo la mteja huyo lililopo ndani ya dirisha dogo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama nje ya dirisha dogo, lililotengenezwa kwa chuma. La duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anakabidhiwa chupa iliyojaa maziwa.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma likiwa lina mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mwanamke aliyevalia koti la rangi nyeupe akiwa katika duka kinalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambayo yameifadhiwa katika nadumu na mengine yakiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa karatasi ngumu na kupangwa katika rafu za chuma

Mashine mbili za kisasa za kielektroniki ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wamaziwa pasipo kuwa na mhudumu, zikiwa na skrini ya kidijitali vyenye namba ambayo hutumika kuandika ujazo unaohitaji, kisha bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo kuanza kutiririsha maziwa.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe, akiwa anakinga maziwa kwa kutumia kikombe yanayotoka katika bomba, ambalo lipo ndani ya dirisha dogo la mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba linalotirisisha maziwa, pembeni kukiwa na Skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pale ambapo mteja ataingiza fedha kisha kuingiza ujazo wanaohitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba, ndipo bomba kuanza kutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Kijana wa kike akiwa ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye chombo cha mteja aliyesimama upande wa nje wa dirisha la duka hilo.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe, akiwa ndani ya kibanda kidogo kilicho tengenezwa kwa kutumia chuma, ambacho kina mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo ambalo lina bomba linalotiririsha maziwa.

Vijana watatu wakiwa wanabeba mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa ili kuiweka sehemu nzuri ambapo mteja huiona kwa urahisi. Mashine hiyo ina bomba linalotiririsha maziwa yakiwa ndani ya dirisha dogo.

Kijana wa kike aliyevaa koti la rangi jeupe akiwa ndani ya duka linalo toa huduma ya uuzwaji maziwa. Akiwa ana mimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye chombo cha mteja ambae amesimama upande wa njee wa dirisha la duka hilo.

Jengo la ghorofa mbili likiwa na duka dogo kwa chini lililona mlango mpana uliotengenezwa kwa linalotoa uuzaji wa maziwa, ambayo yamehifadhiwa katika makopo na kuwekwa juu ya meza la duka hilo.

Mtoto mdogo akiwa katika duka ambalo linauza maziwa, ambayo yamehifadhiwa vizuri katika makopo mengine yakiwa katika maboksi ya karatasi ngumu, na kupangiliwa katika rafu za chuma zilizomo ndani ya duka hilo.

Wateja wawili ambao ni mama pamoja na mtoto aliyembeba mgongoni, na kijana mwenye baiskeli wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa, yanayopatikana katika kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa chuma kikiwa na madirisha yaliyo wazi.

Kibanda kidogo ambacho kina mlango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na mifugo, kama vile maziwa yatokanayo na ng'ombe pamoja na mayai yatokanayo na kuku.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa. Kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inafanya kazi yenyewe ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja ataingiza fedha kisha kuandika kiasi anachokihitaji ndipo bomba huanza kutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha la mashine hiyo.

Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa anapata huduma ya uuzaji wa maziwa kutoka katika mashine ya kisasa yenye sehemu ya kuingiza fedha, vitufe kwa ajili ya kuandika kiasi unachohitaji na bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa katika kona ya chumba, mteja huingiza fedha kisha huandika kiasi anachohitaji kwa kutumia vitufe vilivyo na namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu kwa kuwa ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja ataingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji kupitia vitufe vyenye namba, ndipo bomba huanza kutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirissha dogo la mashine hiyo.

Mwanamke ambae ni muhudumu akiwa amesimama katika mlango wa duka uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ambapo duka hilo linatoa huduma za uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo.

Vijana wakiwa wameketi katika mgahawa mdogo katika viti vya plastiki na meza yenye muundo wa duara, mezani kukiwa na vikombe vyenye maziwa yatokanayo na ng'ombe ambayo wanakunywa maziwa hayo yanayouzwa katika mgahawa huo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa likiwa na dirisha dogo lililo na bomba linalotiririsha maziwa na vitufe vyenye namba ambavyo utumika kuandika ujazo unaohitaji.

Vitu vya samani ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye muundo wa duara inayotumika kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, yenye uwezo wa kukaliwa na watu wa nne; ikiwa inauzwa.

Viti ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe ili mtu anapokaa kwa mda mrefu asiumie. Viti hivyo hukaliwa na mtu mmojammoja vikiwa vinauzwa.

Vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, vikiwa vimepakwa rangi tofauti tofauti, vimetolewa na kuwekwa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyokusanywa sehemu moja ikiwa ni pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi ya kijivu pamoja na vitanda vyenye magodoro yake, vyote vikiwa vinauzwa.

Kitanda kizuri na cha kisasa kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi nyeupe pembeni kikiwa kina madraw kwa ajili ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo ikiwa pamoja na godoro lake vyote vinauzwa.

Vitanda viwili vilivyounganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini vikiwa vimepakwa rangi ya kahawia, kukiwa na ngazi ambayo inatumika kupanda kitanda cha juu vikiwa vimetolewa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Jengo kubwa ikiwa lina vitu mbalimbali vya samani kama vile; kabati dogo lenye madroo, meza kwa ajili ya kulia chakula na masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali vyote vikiwa vinauzwa.

Kitanda kizuri ambacho kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, kikiwa kimepakwa rangi ya kahawia na kutolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao magodoro pamoja na vitambaa vizuri vya rangi nyeusi, vinavyong'aa vingine vikiwa na vitambaa vya rangi nyeupe yote yametolewa nje kwaajili ya kuuzwa.

Masofa mazuri ya kisasa ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa pamoja na mito ya kuegemea vimekusanywa ndani ya chumba kimoja kwa ajili ya kuuzwa.

Masofa ya kisasa yakiwa yamepangiliwa katika mstari ulionyooka, ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, kila moja ikiwa na mito kwa ajili ya kuegemea, makochi hayo yakiwa yanauzwa.

Jengo kubwa lililo na nafasi ya kutosha ambalo linatumika kuhifadhia vitu vya samani kama vile meza ndogo zenye urembo juu yake, makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali vyote vikiwa vinauzwa.

Masofa mazuri na ya kisasa ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeusi; vikiwa pamoja na mito midogo ya kuegemea vimetolewa katika sehemu ya nje iliyo na uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Masofa ya kisasa ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti, yakiwa yametolewa sehemu ya nje iliyo na uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Viti viwili ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, viti hivyo vinanesanesa pindi utakapokalia na mara nyingi huwa vinatumiwa sana na wazee.

Vitu mbalimbali vya samani ikiwa pamoja na kabati dogo lenye madroo, meza ya kulia chakula, makochi ya kisasa ya kukalia na vitanda vikiwa vimekusanywa ndani ya jengo moja kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani iiiwa ni pamoja na makabati, kwa ajili ya kuhifadhia nguo au vyombo pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro, na vitambaa vya rangi mbalimbali vikiwa pamoja na mito midogo ya kuegemea, vyote vikiwa vinauzwa.

Mafundi seremala wawili wa kiume wakiwa katika eneo la kazi moja akiwa anafanya vipimo na mwingine akiranda ambao kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile makabati, vitanda, meza au viti.

Meza kubwa kwa ajili ya kulia chakula ikiwa imetengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, ikiwa imezungukwa na viti nane; pia kukiwa na makochi au masofa ambavyo vyote hivyo vinauzwa.

Mazingira mazuri ya hoteli ya kisasa ikiwa na meza ndogo ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo, maua pamoja na picha zilizopo ukutani zinazopendeza, sehemu hiyo pia kukiwa na taa ambazo zinatoa mwanga wa kutosha katika eneo hilo la mapokezi ya hoteli.

Mama akiwa katika mazingira ya soko ambapo biashara mbalimbali zinafanyika, mojawapo ikiwa ya uuzaji wa viungo ambavyo vinatumika katika mapishi ya chakula kama vile nyanya zilizopangwa katika makundi juu ya meza.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya sokoni, ambapo kunauzwa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitunguu ambavyo vimewekwa katika mafungu yaliyopo katika ndoo kubwa.

Mkusanyiko wa watu na rika wa jinsia jinsia tofauti, wakiwa katika mazingira ya sokoni ambapo wamenunua bidhaa mbalimbali. kwa ajili ya matumizi ya nyumbani wakiwa wamebebea katika pochi au mifuko ya plastiki.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya soko ambapo kunafanyika biashara mbalimbali mojawapo ikiwa ya uuzaji wa bidhaa zinaotumika katika uandaaji wa chakula kama vile: nyanya, pilipili, vitunguu swaumu, maharage, mahindi nakadhalika.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna watu mbalimbali wanaofanya biashara za uuzaji na ununuzi wa bidhaa, ambazo zinatumika kwajili ya maandalizi ya chakula kama vile nyanya ambazo zimepangwa katika ndoo.

Kundi la watu na jinsia tofauti, wakiwa wamejikusanya katika maeneo yenye soko, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali zikiwemo nyanya, vitunguu, karoti, ambazo zimepangwa kwa makundi makundi.

Watu wengi wakiwa katika mazingira ya soko, ambapo wanafanya biashara mbalimbali za uuzaji na ununuzi wa bidhaa, ambazo zinatumika katika uandaaji wa chakula kama vile nyanya ambazo zimepangwa katika mafungu.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wanaofanya biashara mbalimbali, moja wapo ikiwa ni ya uuzaji wa bidhaa ambazo zinatumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile; nyanya, mboga za majani, vitunguu, matango, na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara ya uuzaji wa vyakula vitokanavyo na mazao ya shamba, vilivyohifadhiwa katika vifurushi vidogo kama vile: mchele, mahindi, maharage, karanga na kadhalika.

Mazingira ya sokoni ambapo kunauzwa vitu mbalimbali ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia chuma, kama vile; vikaangio, majiko ya kupikia na majiko ya kuchomea nyama, sufuria pamoja na mageti.

Mazingira sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu mbalimbali, ambao wanafanya biashara za ununuzi na uuzaji wa bidhaa, zinazotumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya, vitunguu ambavyo vimepangwa kwa makundi.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna fanyika biashara mbalimbali, mojawapo, ikiwa ya uuzaji wa viatu pamoja na mikanda ambayo imening'inizwa kwenye rafu za chuma.

Mama akiwa katika mazingira ya sokoni ambapo anauza bidhaa mbalimbali zikiwemo nyanya za rangi nyekundu, ambazo anaziweka kwenye mfuko wa plastiki ili kumpatia mteja aliyesimama upande wa pili wa meza hiyo.

Kijana wa kike na wakiume wakiwa wameketi katika mazingira ya soko wakiwa wamezungukwa na bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula zilizopo juu ya meza mfano ni karoti, nyanya, pilipili hoho, ngogwe, dagaa na kadhalika.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika mazingira ya soko, akisoma gazeti. Huku akiwa amezingirwa na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile vitunguu, nyanya, karoti, mboga za majani na matunda mbalimbali.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya soko akiwa anafanya biashara ya uuzaji wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile: vitunguu, karoti, nyanya ambavyo vipo juu ya meza.

Mazingira ya sokoni kukiwa na kijana aliyeketi, ambaye anauza bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula. Kama vile:vitunguu, nyanya, karoti, viazi pamoja na matunda mbalimbali.

Mazingira ya sokoni ambapo kunauzwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo vyakula ambavyo vimetokana na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa katika magunia makubwa mfano ni: mchele, mahindi, maharage, ulezi, karanga na nakadhalika.

Mashine ndogo ya kielektroniki ya "pesapala" ambayo inachomekwa kadi ya benki aina ya "Visa" ili kufanya malipo mbalimbali au kufanya ununuzi wa bidhaa.

Kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa mlango ulio na chuma kikiwa kinatoa huduma za fedha kwa kutumia simu ya mkononi, ambao unaweza kutoa pesa au kutuma pesa pia unaweza kulipia bidhaa ukiwa na huduma ya m-pesa.

Nyumba kubwa na yakisasa ya ghorofa mbili iliyopakwa rangi nyeupe likiwa na paa ya rangi nyekundu, nyumba hiyo ikiwa inapangishwa au kuuzwa kwa mteja ambae ataifanya kuwa makazi kwa ajili ya kuishi.

Wakala au Dalali wa nyumba pamoja na viwanja akiwa ndani ya chumba kizuri na cha kisasa, chenye mirango na madirisha ya vioo ambacho kinapangishwa au kuuzwa kwa mtu atakaefanya makazi ya kuishi.

Nyumba nzuri na ya kisasa ya ghorofa mbili yenye rangi ya njano na paa la rangi nyekundu, ikiwa ndani ya uzio wa ukuta. Nyumba hiyo inauzwa au kupangishwa, kwa mtu atakayehitaji kufanya makazi ya kuishi.

Nyumba nzuri na ya kisasa iliyo na eneo kubwa lenye uwazi ambayo ina madirisha makubwa yaliyo na vioo, nyumba hiyo inauzwa au kupangishwa kwa mtu yeyote atakayetaka kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa na vyumba vingi ambavyo vina madirisha ya vioo. Jengo hilo likiwa linapangishwa kuwa makazi ya watu au kuwa sehemu ya maofisi.

Vijana wawili wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya nyumba ya kisasa, upande wa jikoni, kukiwa na makabati ya kuhifadhia vyombo, majiko, meza na viti vya kukalia, ambapo nyumba hiyo inauzwa au kupangishwa kwa mtu atakayehitaji kuifanya kuwa makazi ya kuishi.

Nyumba kubwa na yakisasa ya ghorofa mbili ambayo ipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kuta refu pamoja na geti la rangi nyeusi, nyumba hiyo ikiwa inauzwa au kupangisha ili kufanywa makazi ya watu kwa ajili ya kuishi.

Wakala au dalali wa nyumba na viwanja, akiwa amesimama nje ya jengo kubwa na zuri la ghorofa mbili ambalo linapangishwa au kuuzwa kwa mtu yoyote atakaehitaji kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti. Moja wapo likiwa linauza nguo za kike za watoto wenye umri chini ya miaka saba, kama vile magauni na sketi zilizo ning'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa mbalimbali kulingana na mtu aliyepangishiwa hilo duka atakavyoamua, moja wapo likiwa linauza nguo za kiume zilizopangwa kwenye rafu za chuma, zingine zikiwa zimevarishwa kwenye kinyago.

Duka kubwa na lakisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza midoli kwa ajili ya watoto na nguo ambazo zimepangwa kwenye rafu za chuma.

Duka dogo na la kisasa, ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo ambayo yanauza bidhaa tofauti tofauti. Moja wapo nikiwa lina uza bidhaa ambazo zinafaa kutumika na wanawake, kama vile mapambo ya mikufu, hereni, bangili, viatu, na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo za kiume ambapo lina mashati yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza pochi za wadada pamoja na mikoba ya kubebea mgongoni na makoti yaliyoning'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofati, moja wapo likiwa linauza nguo za kiume ambapo kuna makoti ya suti yaliyoning'inizwa kwenye rafu za chuma na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa.

Duka kubwa na la kisasa ambalo lina mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza nguo za watoto wa kike wenye umri chini ya miaka saba, kama vile magauni madogo, sketi, masweta, yaliyonging'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, moja wapo likiwa ni duka lenye milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, ndani likiwa linauza nguo za wanawake kama vile magauni yaliyopangwa katika rafu za chuma mengine yakiwa yamevalishwa kwenye vinyago.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza viatu vya kiume vilivyotengenezwa kwa ngozi, vyenye rangi mbalimbali ambavyo vimepangwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu likiwa linauza bidhaa mbalimbali zinazotumiwa na wanawake kama vile mafuta ya kujipaka, marashi, viatu na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa ambalo lina mwanga wa kutosha na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza vyombo vya kutumia majumbani vilivyo tengenezwa kwa plastiki kama vile mabakuli, hotipoti, sahani ,chupa za chai ambazo zimehifadhiwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauwazi mkubwa likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ambapo linauza bidhaa mbalimbali kama vile miswaki pamoja na dawa ya meno zikiwa zimepangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo lina sakafu safi ililotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika rafu za chuma, ambapo mteja huchagua bidhaa anayoitaji kisha kuelekea katika sehemu ya malipo kulipia bidhaa hizo.

Duka kubwa na la kisasa lililofungwa taa nyingi juu ambazo zinatoa mwanga, chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile matunda ambayo ni matufani, machungwa, maembe ambayo yamehifadhiwa vizuri katika pakiti za plastiki.

Duka la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu. Ilikuwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ambalo ninauza bidhaa mbalimbali zilizohifadhiwa katika rafu za chuma. Mteja huchagua bidhaa anayoitaka, kisha kuja sehemu maalumu, kwa ajili ya kufanya malipo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha na sakafu safi, lililotengenezwa kwa vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile, vyakula vya kuoka ambavyo ni; mikate, keki zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makabati madogo yaliyotengenezwa kwa vioo.

Mazingira mazuri na ya kisasa na yenye mwanga wa kutosha na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa viatu vya kike, kandambili ambazo zimepangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali vikiwemo vinywaji ambavyo vipo katika chupa vimepangwa katika rafu za chuma.